Huyu ni mchoro unaoonyesha dhana ya mafunzo au elimu ya mtandaoni. Kompyuta kubwa ya mkononi inachukua sehemu kubwa ya picha na skrini yake inaonyesha mwalimu akitoa mada mbele ya hadhira. Kwenye skrini ya mwalimu grafu mbalimbali ya chati za rangi tofauti zinaonekana zikiwakilisha data au habari inayowasilishwa.

Mwanamke mchaga mwenye nywele zenye mawimbi na miwani ya duara amevaa sweta ya machungwa. Anakaa na kitabu wazi mbele yake. Anaonekana kutazama kitu nje ya picha, akiwa na mkono mmoja uliowekwa chini ya kidevu chake. Karibu naye kuna sehemu ya kompyuta mikononi yenye rangi nyeupe. Njia ya kushoto, kuna icon ya buluu ya kompyuta yenye ishara ya kucheza video.

Mwanamke amekaa kwenye meza amejifunika blanketi la kijivu lenye manyoya akishika na kunywa kutoka kikombe kikubwa chenye rangi ya samawati na dhahabu. Nywele zake za kahawia zimetawanyika begani. Juu ya meza kuna daftari wazi, kalamu ya samawati, na karatasi ya njano yenye kunata. Karibu na daftari kuna jalada la kijani na faili la kifaa chupe cha kielektroniki chenye skrini nyeusi.

Michoro inaonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni. Kompyuta kubwa ndogo inaonyesha video ya mafunzo huku kofia ya mahafali ikiwa imewekwa juu yake. Mwanafunzi moja ameketi kushoto akitumia kompyuta yake ndogo kwenye meza ndogo na vitabu zimerundikana kando yake. Mwanafunzi mwengine ameketi upande wa kulia akiwa amefuka miguu akitumia kompyuta yake ndogo. Maandari ya nyumba ni samawati iliokolea na baadhi ya sehemu zina rangi ya jungwa.

Mikono ya mtu inaonekana ikichapa kwenye kibodi cha kompyuta ndogo ya fedha. Skrini ya kompyuta ndogo inang'aa na kuonyesha maandishi. Nyuma ya kompyuta ndogo kuna skrini nyingine ya kompyuta lakini imedhohofika na haiwezi kutafautisha wazi. Mikono ya mtu imevaa sweta ya kijivu, mazingira yamefifia kidogo yakileta umakini kwenye mikono na kompyuta ndogo.

Mwanafunzi anatumia kompyuta ndogo kwa masomo ya mtandaoni. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha somo la hisabati mbele ya ubao mweupe uliojaa mlingano. Mwanafunzi amekaa mezani akiandika madokezi kwenye daftari lake. Pia kuna vikokotoo, vitabu vingine na madaftari juu ya meza vikionyesha mazingira kamili ya masomo.

Hii ni dhana ya elimu ya kisasa ambapo kompyuta ya mkononi na skrini kubwa iliyopo kama vitabu wazi vimeunganishwa. Kwenye skrini ya kompyuta mikononi, kuna mazingira ya shule yenye wanafunzi na walimu. Kwenye skrini ya kitabu kuna aikoni mbalimbali za elimu kama vile kofia ya kuhitimu, bomba la majaribio na vitabu. Mpira mingi ya rangi tofauti kila mmoja ukiwa na aikoni za elimu ndani yake unazunguka kompyuta na kitabu.

Kundi la watototo wadogo wako katika chumba cha komputa wanaonekana kujifuza au kufanya kazi shuleni. Msichana mdogo akiwa amevaa shati jeupe yuko mbele akionekana akiangalia skrini kidole chake kimoja kimeelekezwa kwenye kibodi. Nyuma yake kijana mwengine anaonekana akifanya hivyo hivyo na nyuma zaidi kuna mtoto mwengine madogo ambaye anaonekana akitazama mbele. Mwanamke mzima labda mwalimu anaonekana akishiriki nyuma ya mtoto anaonekana kuwasaidia.

Msichana mdogo mwenye tabasamu zuri amevaa vipokea sauti vya masikioni vyeusi, akitazama screen ya kompyuta ndogo iliyo wazi mbele yake. Amevaa shati la rangi ya waridi na suruali ya rangi ya kahawia. Upande wa kulia kompyuta kuna kitabu kilichofunguka, glasi ya maziwa na chombo chenye penseli za manjano. Nyuma yake kuna sofa ya kijivu ikionyesha mazingira ya nyumbani au faraja.

Mwanaume mwenye ndevu akiwa amevaa shati la samawati, ameketi kwenye meza na anaonekana kujishughulisha na kuandika kwenye daftari. Anaonekana kuwa makini na amejikita kwenye kazi yake. Mbele yake, upande wa kulia, kuna kompyuta ndogo iliyo wazi na kikombe cheupe chenye kinachofanana na kinywaji cha moto. Kwa nyuma kupitia dirisha kubwa kuna mmea mkubwa wa kijani kibichi ambao unaongeza kugusa asili kwenye chumba.

Kijana ameketi mbele ya kompyuta ndogo amevaa koti jekundu na vipokea sauti nyeusi masikioni. Ameelekeza mgongo kwenye kamera, anaonekana akitazama skrini ya kompyuta ndogo ambayo inaonyesha picha kadhaa ya maandishi. Kitabu cha daftari kiko kando yake, Hali inaonekana kuwa tulivu na ya kujifunzia.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu pana amevalia vifaa vya wasilia pepe akiwa amezama katika ulimwengu wa kidijitali. Kichwa chake kimefunikwa na vifaa hivi huku nywele zake za asili zikisimama juu. Watoto wengine wanamzunguka, wengine pia wakiwa wamevaa vifaa kama hivyo, wakionyesha shughuli ya kujifunza au kucheza. Ukuta wa nyuma una mapambo yana rangi iliyo samawati na alama mbalimbali, ikonyesha mazingira ya darasa au kituo cha ubunifu.

Msichana mchanga mwenye nywele za waridi na sweta ya rangi ya waridi ameketi chini sebuleni. Amevalia vipokea vya masikioni vya rangi ya samawati hafifu na ameshikilia daftari wazi na kalamu mkononi akionekana kuandika. Kompyuta ndogo imewekwa mbele yake na kwa nyuma kiti chenye mtu na mimea mimea ya ndani inaonekana ikionyesha mazingira tulivu na ya kujifunza.

Mvulana mdogo amevaa shati la samawati anaonekana ameketi mbele ya kompyuta ndogo akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Mikono yake imelala kwenye upole kwenye kibodi akiwa tayari kwa kufanya kazi. Mbele yake kompyuta nyingine kadhaa zimepangwa kwa mistari kwenye meza zikitoa taswira ya darasa la kompyuta au kituo cha mafunzo.

Hii ni infographic inayolinganisha masomo ya mtandaoni na masomo ya darasani. Upande wa kushoto unaeleza faida za e-learning kama vile uwezo wa kukamilisha masomo popote uliopo na kwa kasi yako mwenyewe. Pia inaonyesha kupunguza gharama za usafiri na makazi. Kwa upande wa kulia, picha inaonyesha changamoto za darasani ikiwemo hitaji za- la kuwa kila mahali na wakati mmoja pamoja na gharama za usafiri.

Msichana ameketi akitumia kompyuta ndogo akiangalia mwalimu anayeonekana kwenye skrini. Mwalimu ana nywele fupi za kijivu na amevaa shati la rangi ya waridi. Anaelekeza kwa ubao mweupe uliojaa mlinganyo ya hisabati nyuma yake. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha wazi ya mwalimu. Upande wa kushoto kwa kompyuta kuna kiokoto cheusi na upande wa kulia msichana huyo ana kalamu mkononi akichukua maelezo kwenye kitabu kilichofunguka.

Kijana ameketi kwenye meza na kompyuta ndogo mbele yake. Amevalia sweta ya samawati yenye milia nyekundu na nyeupe. Mkono wake wa kulia umeshika kidevu chake huku akiangalia juu akifikiria. Kitabu wazi na daftari ziko upande wa kushoto wa kompyuta. Nyuma yake kuna kabati la vitabu lenye vitabu na mimea na mmea mrefu unaonekana upande wa kulia. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Hii ni picha ya rahisi ya michoro inayoelezea online eductaion . Katikati kuna kompyuta ya mezani yenye skrini ya bluu. Kuna skrini kuna ka ya ma na kielezi ya Japan. Pembeni kuna puto ya hotuba linayo namba tatu za tick ikionyesha kukamilika kwa kazi. Chini ya kompyuta kuna neno online education imeandikwa kwa herufi kubwa.

Mwanaume mwenye miwani na shati la samawati anaonekana akitumia kompyuta yake ndogo akitabasamu na kuonyesha utulivu .Karibu anaye mwanamke mwenye nywele nyekundu anaonekana akitabasamu na kuangalia mbali , nyuma yao mwanaume mwingine mwenye ndevu ana egemea kiti chake akiangalia mbali. Wote wanaonekana wakiwa katika mazingira ya ofisi au chuo kikuu.

Mwanamke anaonekana akifanya mkutano wa mtandaoni au akifundisha kwa kutumia simu yake ambayo imewekwa kwenye stendi. Amevaa vazi la kitamaduni la manjano na ana vipokea sauti masikioni. Tabasamu inaonekana usoni mwake huku akipunga mkono akionyesha furaha. Vitabu vimefunguliwa mbele yake na rundo la vitabu vingine iko kando; ikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi.

Wanaume wawili wamekaa mezani wakifanya kazi kwa umakini. Mmoja anaonekana akielezea jambo kwenye kompyuta ya mkononi huku akishika kalamu akionyesha kitu kwenye skrini. Anayeandika kwenye daftari akionekana kusikiliza kwa makini. Mbele yao kuna kikombe cha kahawa na simu ya mkononi kuashiria mazingira ya kazi yenye starehe. Hali ya hewa inaonekana kwa utulivu na mimea ya kijani inaonekana nyuma yakiongezea utulivu.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizofungwa mchana anakaa kwenye kiti chekunde akitazama kompyuta mpakato. Anaonekana akishirikia katika darasa la mtandaoni wa kikao cha video . Kwenye skrini ya kompyuta mwanamke anaonekana akizungumza labda mwalimu. Kwenye meza mbele ya msichana kuna vifaa vya shule kama vile rangi na penseli. Dirisha linaonekana nyuma ikionyesha mwangaza wa asili. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani. kuonyesha kujifunza kwa mbali.

Mwanamke anatumia kompyuta ndogo kwenya dawati jeupe. Kompyuta ina michoro inayohusiana na teknolojia na akili bandia, zikionesha vitu kama vile kofia ya kuhitimu, kitabu na vichwa vya mawasiliano. Karibu nayo kuna kikombe cha kahawa na anaonekana kufanya kazi kwa umakini. Nyuma yake kuna magari meusi yenye picha za kidijitali ikionyesha kazi yake.

Kundi la watu wanajifunza kwa kutumia vitabu na teknolojia ya kisasa. Wengine wanapanda ngazi kuelekea vitabu vikuu vilivyopangwa juu ya kila mmoja, huku wengine wakitumia kompyuta ndogo na simu janja. Wi-Fi inapatikana ikionyesha uanginishaji wa mtandaoni. Vitabu vimepangwa kwa umaridadi vikiashiria uarifa. Kila mtu anaonekana kujishughulisha akifurahia mchakato wa kujifunza.

Huu ni dhana ya mifumo iliyounganisha kidijitali katikati kuna kompyuta ya mezani ikiwa imeunganishwa na vifaa vingine kama vile simu mahiri, kompyuta mpakato na kompyuta kibao. Kila kifaa kina madirisha yaliyo wazi yakiwakilisha programu au ukurasa za wavuti. Mawimbi ya kijani kibichi yanaonekana yakishikilia vifaa na kuashiria uhifadhi wa data au huduma za mtandao.

Inaonekana taswira ya kielimu inayomaanisha kujifunza mtandaoni. Kompyuta kubwa ya kibao inaonyesha somo la sayansi kwenye skrini yake, huku kofia mahafali ikiwa imewekwa juu yake. Wanafunzi wawili wamewekwa chini, mmoja anatumia kompyuta ndogo kwenye meza ndogo na mwingine ameketi chini pia akitumia kompyuta ndogo. Mrundiko wa vitabu unaonekana karibu na mwanafunzi wa kwanza kuashiria masomo. Majani makubwa yenye rangi za zambarau yanapamba mandhari yakiongeza mvuto wa kisanii.

Mtoto mdogo mvulana ameketi mbele ya kompyuta ya nyumbani akisoma masomo yake. Amepigwa picha akivaa fulana yenye milia ya samawati na nyeupe huku akivaa spika za maskioni za rangi ya samawati. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu anayefundisha pamoja na wanafunzi wengine watatu wanaonekana kwenye simu ya video. Mwalimu anaonekana akifundisha somo la hesabu.

Mwalimu wa kike anawasaidia wanafunzi wawili wa kiume wakitumia kompyuta ndogo akiwapa maelekezo muhimu. Yeye amevaa shati lenye mikono mifupi na muundo wa rangi angavu. Wanafunzi wamevalia sare za shule za rangi za samawati na nyeupe. Kompyuta ndogo zimeekwa kwenye meza ya mbao zikiwa wazi na kwa matumizi. Bango la Ray Imagine Education zinaonekana nyuma ikionyesha mradi wa elimu.

Hii ni meza kubwa ya mbao iliyojaa watu, waliyoketi pande zote, wote wakitumia vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta mpakato na kompyuta ndogo. Katikati ya meza kuna maandishi makubwa, e-learning na maneno mengine ya kuhusiana na elimu ya mtandaoni kama vile communication , knowledge na skill . Michoro ya taa, kofia ya kuhitimu na balbu ya mwanga inazunguka maandishi, inaashiria mkutano wa kitaalamu au kikao cha kujifunza mtandaoni.

Mwanamke ameketi kwenye meza ya mbao akitumia kompyuta yake ndogo. Mikono yake imewekwa vizuri kwenye bodi ikionyesha umakini wake. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno E-Learning na ikoni ya kompyuta ndogo. Iliyo na penseli ikipendekeza shughuli za kujifunza mtandaoni. Karibu naye kuna kikombe cheupe, miwani na daktari la wazi lenye penseli, ikiashiria mazingira iliyo ya kazi yenye utilivu.

Hii ni dhana ya kujifunza mtandani. Kompyuta kubwa ya mezani inatawala katikati ikiwa na dirisha dogo inayoonyesha mahandiri. Watu watatu wamepangwa karibu na skrini na kitu juu yake akitumia kompyuta ndogo, mwengine amelala juu ya vitabu akitumia kompyuta ndogo na wa tatu amekaa chini. Vipengele kama vile mawingu ya mawazo, cheti cha kuhitimu, ambavyo vinaelea angani kupitisha mawazo kupitisha elimu. Hii inatoa taswira ya ulimwengu wa elimu dijitali.

Watu watatu wamekusnyika karibu na kompyuta iliyowekwa kwenye meza nyeusi. Mikono yao inaonekana ikielekeza kwenye skrini na kibodi ikionyesha ushirikiano. Mmoja wao amevaa suruali ya jiniki iliyopasuka kwenye magoti. Inaonekana kama wanafanya kazi pamoja kwenye mradi fulani au wanajifunza kitu kwenye kompyuta.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye dawati akijifunza mbele ya kompyuta ndogo akiwa amevaa vipokea sauti vyeupe anaonekena akitabasamu akiwa na furaha na utulivu anashikilia penseli ya manjano na anaandika kwenye daftari lililofunguliwa kando yake kuna daftari ya rangi ya kijivu chumba kina samani za rangi ya kijivu na mimea midogo ikiashiria mazingira ya utulivu na kujifunzia au kufanyia kazi nyumbani.

Darasa la mtandaoni linalowakilisha wanafunzi wawili wamekaa kwenye viti wakiwa na kompyuta kwenye meza. Mwanafunzi mmoja amevaa jezi ya kijani na suruali nyekundu akiangalia kwenye kompyuta. Mwingine amevaa jezi ya manjano na suruali ya buluu akiangalia skrini. Skrini kubwa inaonyesha mwalimu wa kijivu anayefundisha akiwa na kitabu wazi na grafu za takwimu nyuma yake. Vidokezo vya wazi vya video ya mwalimu vinaonekana juu ya skrini na kofia ya mahafali iko pembeni.

Wasichana wadogo wakiwa wamevalia hijab za rangi tofauti wamekaa kwenye madawati ya mbao darasani. Wasichana wawili wa mbele wanatabasamu kwa furaha wakitumia vidonge vya kielektroniki kwa ajili ya masomo yao. Wanaguza skrini za vifaa vyao kuashiria wanashikiriana kikamilifu na maudhui ya kidigitali, wengine pia wanaonekana nyuma wakiwa wamejishughulisha na vifaa vyao vya kujifunza.

Wanafunzi kadhaa wamejikusanya katika maktaba ya shuleni inayoonekana kama mti mkubwa. Watu wengine wanasoma vitabu wakiwa wamekaa chini karibu na rafu za vitabu, wakati wengine wameketi kwenye jukwaa la juu la mti huo. Ngazi ya spirali imepanda juu na ya mti ikiongoza kwenye eneo la kusoma la ghorofa ya pili. Maktaba imejaa vitabu vya rangi mbalimbali na mapambo yameashiria kusoma yametundikwa kote.

Chumba cha kulala chenye kuta zisizo na rangi nyepesi. Kitanda kimoja kipo upande wa kulia kikiwa na shuka zilizopigwa mistari ya rangi nyeupe na kijivu. mtu mmoja ana vinyago viwili vya kuchezea vilivyo wekwa juu. kona ya kushoto kuna meza ndogo iliyobandikwa ukutani ikiwa na runinga ya zamani juu ya meza kuna vifaa mbalimbali kama kalamu vitabu na bidhaa za kujipamba.

Wachezaji wa raga wakiwa uwanjani wanashindana vikali wakati wa mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya kijani ameshika mpira anajaribu kukwepa mpinzani wake. Mchezaji mwingine amevalia jezi ya samawati anajaribu kumzuia mchezaji anayeshika mpira. Wachezaji wengine kutoka timu zote mbili wapo karibu wakifuatilia hatua kwa makini, wengine wakiwa tayari kutoa msaada au kujaribu kuchukua mpira.

Chumba cha kulala chenye rangi angavu kinaonekana. Ukuta mkuu umechorwa kijani kibichi ukiipa chumba mwonekano wa kipekee. Kitanda kikubwa chenye shuka nyeusi na nyeupe, chenye michoro kinatawala katikati. Kichwa cha kitanda kimepambwa kwa chuma kilicho chongwa kwa mtindo wa jua. Kwenye kila upande wa kitanda kuna meza ndogo za usiku za mbao zenye rangi ya kahawia, kila moja ikiwa na taa ya mezani nyeusi yenye umbo la kuvutia.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vimepangwa sambasamba. Kila kitanda kimefunikwa na shuka za kiuzani na juu yake kuna vyandarua vyeupe vikiwa vimening'inia kutoka dari vikiashiria ulinzi dhidi ya mbu. Kati ya vitanda kuna kabati ndogo la pembeni lenye rangi ya kahawia. Ukuta wa chumba una rangi nyepesi na umetundikwa picha chache zilizopigwa fremu. Upande wa kushoto kuna kabati kubwa la kuhifadhia nguo lenye milango miwili na mlango wa pili unaonekana kwenye upande wa kushoto zaidi.

Basi la shule lenye rangi la njano limeegeshwa ikiwa na jina St.Marys school limeandikwa upande wake. Gari lina badilisha meusi na magurudumu manne nebo ya shule linaonekana wazi katika ya basi likionyesha muundo wake, angaa lina mawingu meupe na samawati ikionyesha hali ya hewa ya kupendeza. Basi linaonekana kuwa katika hali nzuri na tayari kwa safari.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mikutano uliojaa viti vingi vilivyopangwa kwa safu nadhifu. vikiwa na viti vya samawati na kijivu. Katikati kuna njia pana inayoelekea jukwaani na kando kando kuna ngazi zilizopanda kwa gorofa ya juu, ambapo pia kuna viti vingi vilivopangwa. Ukumbi unaonekana kuwa mpana na una nafasi ya kutosha kwa watu wengi. Dari ni ndefu na kuna milango mitatu upande wa mbele kwa jukwaa. Ukumbi unaonekana kuwa mahali pazuri pa mikutano mikubwa, semina au matukio mengine ya umma.

Chumba kidogo kinaonekana kikiwa na kitanda kimoja kilichofunikwa na blanketi nyekundu yenye imebebwa na mto mwekundu imebebwa yenye muundo, sehemu ya chini ya ukuta imepakwa rangi ya kahawia machungwa huku sehemu ya juu na dari zikiwa nyeupe. Dirisha ndogo lenye pazia la kahawia linaonekana upande wa kulia likiruhusu mwanga wa shuku kuingia. Mlango wa chumba umefunguliwa kidogo upande wa kushoto ukionyesha mpini na bawabu zake.

Maktaba kubwa imejaa na vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu za mbao ambazo zimejaza chumba chote. Mbali na rafu za vitabu kuna meza kadhaa za mbao zenye viti ambapo watu wanaketi wakisoma na kufanya utafiti. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani yakifanya chumba kuonekana angavu. Huu ni mahali pa utulivu pazuri na kujifunza na kusomea.

Basi kubwa la shule la manjano limeegeshwa barabarani likiwa limebeba wanafunzi ndani ,kwenye ubavu wa basi kumeandikwa wazi kamacharia sekondari ,watu watatu wamesimama nje ya basi mwanamke mmoja amevaa sketi ya samawati na koti na wanaume wawili wamevalia suti ,mmoja mwanaume anaonekana kupiga picha yake hilo kwa simu yake mandhari ya nyuma inaonyesha miti mirefu na anga la mawingu.

Huu ni muonyesho ya kundi la wanaume wengine wakiwa wamevaa kofia wakishiriki katika shughuli ya nje. Wawili kati yao wanashikana mikono juu ya vichwa vyao wakishika mipira ikionyesha michezo au mazoezi ya timu. Mwingine ananyoosha mkono yake mbele. Nyuma yao kuna jengo la kifahari lenye mapambo na miti mingi. Wanatumia muda wao katika mazingira ya asili wakifurahia mazoezi ya kimwili.

Mwanamke amevaa kinyago cheupe na nguo nyepesi akipanga vitabu kwenye rafu ndefu. Mkono wake wa kulia unashika kitabu che- chenye dala za samawati na kijani akiweka vizuri kati ya vitabu vingine vingi vya rangi tofauti. Rafu zimejaa vitabu vikienea hadi mbali. Vitabu vingine viko chini ya rafu vikiwa vimepangwa kwa wingi. Mwanga hafifu unaangazia rafu ukiangazia majina na miundo wa vitabu. Eneo linaonekana kuwa maktaba yenye shughuli nyingi.

Ukumbi mkubwa umejaa safu ndefu za viti vya rangi ya kijivu na samawati vilivyopangwa kwa makini mkubwa. Majukwaa mawili ya viti yanaonekana nyuma yakiipa nafasi uwezo wa kubeba idadi kubwa ya watu. Sakafu ni nyeupe safi ikiakisi mwanga wa kutoka dari. Mbele kabisa kuna jukwaa dogo lililo wazi likisubiri matukio mbalimbali. Ukumbi unaonekana kuwa tayari kwa mkutano au tamasha.

Kundi la wanafunzi wa maswala ya afya wamekusanyika karibu na kitanda cha mgonjwa bandia wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara na mabarakoa za buluu. Mmoja wao anatoa mafunzo kwa kutumia sindano akionyesha utaratibu muhimu. Wanafunzi wengine wanafuatilia kwa makini wakijifunza. Mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki au chumba cha mazoezi na kila mtu akionyesha umakini katika kujifunza ustadi muhimu wa matibabu.

Kitanda kieupe kimefunikwa na mito miwili iliyopangwa vizuri. Mito hiyo ina mistari iliyo ya rangi ya kahawia na dhahabu, ikiongeza muundo wa maridadi kwenye chumba. Mwangaza wa jua unaingia ndani ya chumba kupitia dirisha lililo kushoto, ukifanya chumba kuonekana angavu na cha kuvutia. Kuna ubao wa kitanda na mabawa wenye rangi nyepesi ukuta wa nyuma. Inaonekana kama chumba cha kulala chenye utulivu na starehe, labda katika hoteli au nyumba.

Humu ni ndani ya maktaba yaliyojaa vitabu vingi. Rafu kubwa za mambao zimejaa vitabu zikienea ukuta mzima kutoka sakafu hadi dari. Wanafunzi wawili wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye meza nyeupe wakisoma au wakitumia komputa zao ndogo. Mmoja amevaa shati la kijani kibichi na mwingine amevaa shati la zambarau. Juu ya rafu kuna mimea iliyopandwa kwenye sufuria ndefu ikiongeza rangi asili kwenye chumba.

Chumba cha darasa kinaonekana ikiwa na wanafunzi walioketi mbele ya kompyuta. Wengi wao wamevalia fulana nyekundu, wakizingatia mafunzo ya mwalimu. Mwalimu mwanamke mweupe mwenye nywele fupi anasimama kando ya kulia kwenye ubao wa skrini. Kuna mabango ya kielimu yaliyopigiliwa ukutani nyuma ya wanafunzi na kompyuta nyingine zikiwa zimepangwa vizuri. Chumba kinaonekana kuwa safi na kwa mpangilio.

Kuna chumba cha kulala chenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma cheusi. Vitanda vimepangwa kwa safu na baadhi vina magodoro meupe na mashuka huku vingine vikiwa na mashuka ya rangi ya kijani iliyokolea. Ukuta wa chumba una rangi nyepesi na chini kuna sakafu nyekundu iliyokolea. Upande wa kulia kuna madirisha na meza ndogo na viti.

Chumba chenye kuta za rangi ya kijani kibichi zina vitanda vitatu kila kimoja kikiwa na shuka za kijani kibichi na baadhi zikiwa na taulo ya rangi ya nyekundu. Juu ya kila kitanda kuna chandaria cheupe zikining'inia kutoka dari. Katika pembe kuna meza ndogo za kando ya kiutanda na mwangaza wa ukuta. Picha mbele zimepambwa kwenye ukuta wa nyuma zikiongeza mguso wa mapambo. Sakafu imetengenezwa kwa mbao ikikamilisha mwonekano wa kawaida wa chumba.

Vijana wanne wamevaa koti meupe wakishiriki katika shughuli za maabara. Mmoja wao anasimama upande wa kulia akielekeza mkono wake kwenye kifaa cha kielektroniki chenye ng'aa nyekundu na nyeupe. Wengine wawili wamekaa karibu na meza wakishughulika na kompyuta ndogo na karatasi, wakionekana kufanya utafiti au majaribio. Mandhari inaonyesha vifaa vingi vya mabaara vilivyopangwa kwenye meza.

Jumba hiki kidogo kina kitanda cha gorofa kilicho tengenezwa kwa chuma jeusi na mbao nyepesi. Juu na jini kuna magodoro ya samawati na vito venye vitabaa vya mau. Karibu na kitanda kuna meza ya mbao yenye drawer na kiti jeusi eneo ya kujifunzia au kufanya kazi, dirisha ndogo ilionekana juu ya ukuta likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Sakafu ni nyeupe safi.

Chumba hiki cha kulala kina vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa mbao. Kila kimoja kikiwa na shuka zenye muundo mekundu na meupe. Katika vitanda hivi kuna kabati kubwa la mbao la kufidia nguo, na rafu ya ziada juu yake. Dirisha lenye mapazia kahawia na pazia jeupe nyepesi linaonekana upande wa kushoto likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Karibu na dirisha kuna rafu ambayo yenye viatu vilivyopangwa vizuri. Sakafu ni ya kijivu, ikikamilisha plani za samani.

Hii ni eneo la maktaba ambapo wanafunzi watatu wamejikita katika kusoma. Meza ya kahawia ndio kituo kikuu cha picha huku wanafunzi wawili wakiwa wamekaa upande wa kushoto na wa tatu akiwa nyuma yao. Mmoja wa wanafunzi wa mbele amevaa barakoa ya samawati. Nyuma yao rafu ndefu zimejaa vitabu zikiunda safu nyingi za maarifa. Sakafu ina vigae vyeupe na vya rangi vya dhahabu na nuru inajitokeza kutoka madirisha makubwa yanayoonekana nyuma.

Watu wazima wako ndani ya chumba kinacho onekana kama maktaba au darasa, kuna rafu za vitabu zilizojazwa kwa vitabu upande wa kushoto na nyuma ya chumba. Watu wengine wamekaa kwenye viti wakusikiliza au wakishiriki katika majidiliano huku wengine wakiwa wamekaa kwenye meza ndogo katikati ya chumba. Mwanga wa asili una ingia kupitia madirisha makubwa na kuna ubao meupe tupu ukutani . Mazingira yanaonekana kuwa utulivu na yanafaa kujifunza au kufanya mkutano.

Chumba kinaonyesha vitanda vingi vya ghorofa vilivyo pangwa kwa stafu. Baadhi ya vitanda vimefuatana vikiwa na magodoro na shuka, huku vingine vikiwa wazi. sakafu inaonekana akiwa na rangi ya udongo na kuna kuta nyeupe. Dirisha zinaonekana upande wa kulia zikiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani. Kwa jumla chumba kinaonekana kuwa makazi ya pamoja labda akatika shule, hosteli au kambi. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na isiyo na mapambo mengi.

Katika chumba hiki, kitanda kimoja kimesimamishwa kwa chandarua cheupe kuashiria ulinzi dhidi ya mbu. Juu ya ukuta kuna msalaba unaashiria imani ya kidini. Kabati kubwa la mbao linaegemea ukutani likionyesha mahali pa kuhifadhi nguo. Chumba kinaonekana kuwa safi na rahisi; labda chumba cha wageni au cha kulala hospitalini au shuleni. Mlango mdogo na dirisha zinaonekana ndani ya kabati likiongeza mwangaza.

Jengo refu lina rangi ya kijivu na limejengwa kwa matofali, kuta zake ni za manjano. Kuna ngazi zinazoizunguka jengo hilo na milango pana inayoonekana mbele yake. Pande za jengo zipo miti midogo iliyopandwa ambayo inaleta uzuri zaidi katika mazingira hayo. Angani kuna mawingu yanayoonyesha hali ya hewa tulivu. Jengo hili linaweza kuwa hosteli au nyumba za makazi, likionyesha maisha ya mijini.

Kwenye uwanja mkubwa wa ndani wenye sakafu ya kijani na mistari nyeupe, wachezaji wawili wa badminton , mwanaume na mwanamke wanacheza kwa bidii. Wote wamevalia jezi za rangi manjano na kaptula nyeusi. Mwamuzi anayeketi kwenye kiti cha kirefu cheusi akifuatilia mchezo wake kwa makini. Watu wengine wachache wamekaa kwenye viti upande wa kushoto. Mazingira haya yanaonyesha ushindani wa mchezo wa badminton .

Wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa wamevalia jezi za rangi tofauti wanachuana kwa nguvu kwenye uwanja mwekundu. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya samawati na nambari kumi na nne anashika mpira akijaribu kumkabili mpizani wake aliyevaa jezi ya rangi ya chungwa na nambari tano. Wachezaji wengine wawili wanatembea nyuma yao wakifuata hatua ya mchezo.

Chumba cha darasa chenye rangi nyingi ikionyesha meza na viti vilivyotawanyika vikiashiria mazingira ya kujifunzia. Meza zenye rangi za njano, nyekundu na kijani zimepangwa zikikamilishwa na viti vilivyolingana vya rangi nyekundu na kijani. Kuta zimepambwa na chati za kielimu ikiwemo moja inayoonyesha wanyama tofauti.

Mwanariadha anaonekana akikimbia, akipitia vizuizi vya rangi ya chungwa vilivyopangwa kwenye wimbo mwekundu. Amevaa t-shati ya njano na kaptura nyeusi, akionyesha utayari wa michezo. Watu wengine wamesimama nyuma, wakiangalia mchezo. Ukumbi unaonekana kuwa wa ndani, na taa zinatoa mwangaza wa kutosha. Vikombe vimepangwa kwa umaridadi, vikiashiria mafunzo au mashindano. Kila mtu anaonekana makini.

Katika chumba hiki dogo, kuna kitanda kimoja chenye godoro kimefunikwa kwa shuka nyeupe na blanketi ya rangi ya samawati enye mirabamiraba na mto mmoja wa rangi ya waridi. Karibu na kitanda kuna meza ndogo ya kusomea lililo na kiti cheupe cha plastiki chenye mgongo mwekundu. Sakafu inaonekana ni ya kahawia.

Kiti cha samawati kilicho na sehemu za mbao za kahawia kimesimama peke yake kikiwa na meza ndogo ambayo inaweza kukunjwa. Sehemu yake ya kukaa ina matundu ikionyesha mwangaza. Sakafu ya mbao inatoa mwonekano wa joto. Kiti hiki kimekusudiwa kumbi za mkutano au mihadhara. Mwangaza hafifu unaonyesha kivuli cha kitu kinachopita.

Uwanja wa tenisi wa rangi ya samawati wenye wavu wa mchezo katikati. Watoto kadhaa wamevaa jezi za rangi tofauti wakiwa wamesimama karibu na mwembe wakiwa na raketi za mkononi. Mtu mmoja mwenye jezi ya zambarau anasimama kati ya watoto akiwaonya. Mipira kadhaa ya tenisi yameangukia ardhini. Nyuma kuna mti ya kijani, uwanja wa watoto wa michezo wenye vifaa vya rangi nyekundu na manjano. Majengo ya madogo yanaonekana angani na kuna mawingu machache.

Mwanamme ameketi kwenye meza ya kusoma ndani ya maktaba kubwa akichunguza vitabu vilivyo mbele yake. Amevaa shati la samawati na anaonekana kujishughulisha na usomaji wake. Kuzunguka meza, kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu mzuri. Mwangaza wa kutosha unaingia kupitisha madirisha kubwa yaliyo juu yakipunguza uhitaji la taa bandia.

Hii ni maktaba yenye rafu nyingi zilizopangwa vitabu vingi vya rangi tofauti. Watu kadhaa wanapita vitabu hivyo, wengine wamekusanyika karibu na rafu wakisoma kwa umakini. Mwanamke mmoja amevaa koti la rangi ya waridi na sketi nyeusi akisoma kitabu. Ghorofa lina rangi ya kijivu na kuna nyumba kutoka juu, inaonekana kama huduma ya makataba inayoshika.

Chumba kikubwa kilicho na samani za mbao zikiwemo viti na sofa. Sakafu inaonekana kung'aa ikiakisi mwanga kutoka madirishani. Kuta zimejengwa kwa mawe zikipa chumba mwonekano wa asili na imara. Madirisha makubwa na fremu za chuma huruhusu mwanga mwingi kuingia ndani. Kwa mbali kuna mahali pa kuwasha moto ikionyesha joto la faraja. Chumba inaonekana kuwa mahali pa kupumzika au kupokea wageni. Labda katika hoteli au nyumba ya kifahari.

Chumba hiki kina mpangilio wa kisasa kikichanganya eneo la kulala nafasi ya kujisomea na jikoni ndogo. Kitanda kiko upande wa kushoto kikiwa na matandiko ya samawati na meupe. Karibu na kitanda kuna dawati jeupe na kiti vikitoa nafasi ya kufanya kazi. Jikoni ndogo likiwa na vifaa vya kisasa linahesabu upande wa kulia. Sakafu ya mbao inatoa mwonekano wa joto ikichanganyika vizuri na ukuta nyeupe na makabati.

Ndani ya chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyopakwa rangi ya samawati kuna watu wawili wamelala usingizi. Vitanda hivyo vimefunikwa na shuka nyeupe safi. Mtu mmoja amejifunika blanketi nyekundu na mwingine amejifunika nguo ya rangi kahawia. Kwenye ukuta kuna kiyoyezi cheupe kilichowekwa juu na madirisha yamefunikwa na pazia nyeupe zenye pambo. Sakafu ya chuma kinaonekana kuwa na zulia ya rangi ya kuku. Kwa jumla chumba kinaonekana kuwa makazi au chumba cha kulala.

Huu ni chumba kikubwa kilichojaa vitanda vingi vya ghorofa vikiwa vimepangwa kwa safu na kila kitanda kikiwa na godoro lake. Mapazia yenye muundo wa kijani na nyeusi yamefunika dirisha likionyesha mwanga kidogo wa asili. Baadhi ya vitanda vina blanketi yaliyokunjwa vizuri huku vingine vikiwa vitupu. Kutani nyeupe na rahisi na sakafu inaonekana kuwa na rangi isiyoeleweka.

Wachezaji wa soka wako katikati ya mchezo mkali kwenye uwanja wa udongo na mpira unaonekana hewani. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyekundu na kaptura za kijani, ameruka juu akijaribu kupiga mpira kwa kichwa. Wachezaji wengine wa timu zote mbili wako karibu wakishuhudia tukio hilo. Nyuma yao, goli la mpira linaonekana wazi. Mandhari ya nyuma ina miti na watu watazamaji waliokaa mbali, yakionyesha mazingira ya kawaida ya uwanja wa soka.

Darasa lenye madawati na viti vingi vilivyopangwa kwa safu kwa safu, madawati ni ya mbao na ya fremu nyeusi na viti pia vina muundo rahisi. Kwenye kila dawati kuna karatasi na vitu vingine, ukuta wa nyuma wa chuma ni kijivu na kuna mabango mawili ya kijani kibichi yaliyotundikwa juu yake yenye maandishi meupe. Dirisha ndogo mbili zimewekwa kwenye ukuta wa kushoto zikitoa mwanga mdogo.

Wanafunzi wamekaa kwenye dawati za kompyuta wakifanya kazi kwa umakini. Wote wamevaa sare za shule zinazofanana sweta nyekundu na sketi za miraba nyeusi na nyeupe. Kila mmoja wao yuko mbele ya kompyuta ya zamani yenye skrini kubwa na kibodi na kipanga. Dawati ni za mbao zikitoa nafasi za kutosha kwa wakazi. Katika mandhari ya nyuma madirisha makubwa yanaonekana yamefunikwa na mapazia na pesi ya rangi ya kahawia na mvua. Chumba hicho kinaonekana kuwa maktaba ya shule au maabara ya kompyuta.

Chumba cha mkutano chenye meza ya mbao kubwa iliyoizungukwa na viti vya ngozi nyeusi. Watu kadhaa wamevaa suti na wameketi karibu na meza wakijadili mambo muhimu. Meza ina mifuko ya maji na mikrofoni kwenye kila kona, ikionesha mazingira rasmi. Ukutani kuna alama ya njia ya kutoka na mlango wa mbao wa zambarau nyuma, sakafu ni ya rangi ya samawati, na taa za dari zina angazia chumba vizuri. Watu wako wazi na wamekaa kwa utaratibu wakiwa katika mkutano wa kiwango cha juu.

Hii ni baraza kubwa tupu lililopangiliwa viti vingi vya rangi nyeusi, viti vimepangwa katika safu mbili ndefu zikitazamana na jukwaa ndogo lilipo mbele. Kwenye jukwaa, kuna mapazia mekundu na skrini nyeupe, ikionyesha kuwa mahali hapa panatumika kwa mikutano au maonyesho. Mwanga mweupe unatoka kwenye paa ukiangazia chumba chote.

Chumba cha kulala kilicho pangwa vizuri chenye vitanda viwili vilivyo tenganishwa. Kila kitanda kina fremu ya mbao na mwavuli meupe wa kitamba uki ongeza mguso wa kifahari na fraha . Mtandiko meupe ya safi yamefunika vitanda, kati ya vitanda viwili kuna zulia dogo ya rangi la kikahawia.

Vifaa mbalimbali vya maabara vimepangwa vizuri kwenye meza nyeupe na rafu, ikionyesha mazingira safi. Chombo kikubwa cha samawati na manjano kimekaa kwenye meza karibu na taa. Rafu zimejaa chupa zikiashiria kemikali au viambata. Chini ya meza kuna kabati za kuhifadhi vifaa. Mwangaza wa manjano umetanda ukutani ukionyesha usafi na utulivu. Inaonekana kama maabara yenye vifaa kamili.

Sherehe inayojaa furaha inaendelea ndani ya chumba, ambapo puto za rangi nyeupe, nyeusi, na nyekundu, na kijani zimepangwa juu. Wanawake kadhaa wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni za kiafrika zenye ruwaza mbalimbali wanaonekana wakicheza kwa shangwe. Bango kubwa la nyuma yao lina ujumbe unaosomeka, " All Christian School Culture Day ," ikionyesha kuwa ni tukio la kitamaduni shuleni.

Wanafunzi wa shule ya upili wamekusanyika katika eneo wazi wakishiriki katika zoezi la upandaji miti. Kila wanafunzi wameshika mche wa mti tayari kuupanda ardhini. Walimu wao wamesimama mbele yao wakiongoza zoezi hilo. Nyuma kuna jengo kubwa lenye paa jekundu likionyesha mandhari ya shule. Udongo umetayarishwa kwa mashimo madogo kuashiria kwamba wanajiandaa kupanda miti. Mandhari yanaonyesha jitihada za kuifadhi mazingira.

Mwanaume amesimama juu ya mwamba mkubwa, akishika ishara ya amani kwa mikono yote miwili. Amevalia shati la mikono mifupi lenye miramba, kaptula nyeupe na kofio nyeupe, anaonekana akitabasamu na kofia ya mandhari. Nyuma yake kuna anga la samawati na mawingu meupe yaliotawanyika. Baadhi ya miti midogo na vichaka vionaonekana kando ya miamba.

Wanafunzi kadhaa wanajipanga jukwani ndani ya ukumbi akiwa amevalia sare za shule zenye rangi nyeupe na zambarau. Kwa vile Kati yao mwanaume na mwanamke wamesimama mbele wakipeana cheti. Mwanaume amevaa koti jeusi na tai nyekundu huku mwanamke akivaa koti yenye madoa na sketi ndefu. Upande wa kushoto mtu anapiga picha kwa kutumia simu yake. Katika mbali kuna pazia la kahawia na dirisha linaloruhusu mwanga wa asili kuingia. Tukio linaonekana kuwa la sherehe ya kutoa tuzo au kutambua mafanikio ya wanafunzi.

Shule ya Thika Road Christian School inalivunia kundi kubwa la wanafunzi waliojipanga mbele ya basi la shule yao. Kila mwanafunzi amevaa sare nyeusi ya nebo ya shule yenye maneno Half-marathon yameandikwa wazi kwenye shati. Wanafunzi hawa wakionekana kuwa umri tofauti wamesimama kwa utulivu na kutoa tabasamu la furaha wengine wakiwa wamevaa mikoba midogo.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu iliyofunikwa na kitambaa cheupe na kijani, mwanaume mwenye rasta amevaa shati la maua na anazungumza na mwanaume mwingine akivaa kanzu nyeupe, karibu nao mwanamke amevaa miwani na anaandika kwenye karatasi kuna mabango yaliyoninginia ukutani nyuma yao yenye maandishi mbalimbali ,mazingira yanaonekana kuwa ya mkutano au seminar na washiriki wamejikita kwenye majadiliano.

Kijana kinatabasamu na kushika mpira wa samawati mikononi mwake, kikisimama karibu na muundo wa mbao wenye rangi nyepesi. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa lililo nyuma likionyesha mandhari ya nje yanayojengwa na slide . Kiti cha samawati cha plastiki kiko upande wa kulia huku kikiunda mandhari nzuri. Mtoto amevalia sweta nyepesi akionyesha furaha na kutokuwa na wasiwasi.

Kundi la watu waliokaa viti vya kushuriki katika mazoezi ya somo la lugha za ishara. Wawili kati yao mwanamke na mwanaume wamekaa katikati na wanaonekana wakifanya ishara za mikono kwa umakaini na tabasamu. Upande wa kushoto mwanaume mwingine anaonekana akipata ishara izo tabasamu upande wa kulia mwanamke mwingine anaonekana akiongea au kufanya ishara kwa mwanafunzi mwenzake. Nyuma yao kuna rafu nyeupe yenye vitabu au mapambo ikionyesha mazingira ya ndani.

Watu watanonwakijifunza kupika jikoni wakikata mboga mbalimbali. Mzee mmoja amekaa kwenye kiti akionekana kufurahia kukata mboga. Wengine wanne wamesimama karibu naye wakitembea katika maandalizi. Mwalimu wa upishi akiwa amevaa kofia ya upishi na kuni nyekundu anaonekana akitabasamu akionyesha uzoefu.

Kijani mchanga akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, anatabsamu kwa furaha huku akicheza na kifaa yenye rangi nyingi. Kifaa hiyo ina shanga za waya zilizopinda, ikionyesha ni kifaa cha kujifunzia na kukuza ujuzi wa matoroki . Mwanamke mzima ambaye bega lake linaonekana tu, upande wa kushoto, anaonekana kusaidia au kumwongoza katika shughuli hiyo.

Kijana amekaa kwenye sofa ya kijani, amevaa sharti ya kijani kibichi na suruali ya rangi ya kahawia, macho yake yanatanzama juu akionyesha mawazo mazito yakutafakari. Mikono yake imeekwa juu ya kitabu kilicho wazi ambapo kinaonekana kuwa na maandishi ya breli ikimaanisha kwamba anaweza kuwa na ulemavu wa macho.

Watu watatu wanaonekana wakifanya shughuli ya kupika jikoni; wawili wakiwa wanaonekana wakiwa na ulemavu. Mwanamume mmoja akiwa amevalia fulana ya kijani kibichi, anachanganya kiungo fulani kwenye bakuli kubwa la manjano akionyesha umakini mkubwa. Karibu nao mwanamke mmoja mwenye nywele za mawimbi anaangalia kwa makini kile anachokifanya akionekana kutoa mwongozo. Kushoto mwanamke mwingine mwenye miwani ameketi, akifuatilia shughuli hiyo kwa karibu.

Watoto wanne wamesimama mbele ya ukuta wa kijivu. Mikono yao imepakwa rangi tofauti, na nguo zao nyeupe zimechafuliwa na alama za rangi, ikionyesha walikuwa wakifanya shughuli ya uchoraji. Mtoto wa kwanza wa kushoto ana mikono iliyopakwa rangi nyekundu, na anatabasamu kubwa. Mtoto wa tatu kutoka kushoto anasifa za ulemavu unaojulikana kama (Down Syndrome), na ana rangi ya kijani kwenye mikono yake.

Kijana mmoja mwenye umri wa ujana amekaa mezani akitambasamu huku akionekana kwandika kwenye kitabu chake kwa tumia penseli ya kijani .Amevalia fulana ya rangi ya jachugwa na macho yake yanangalia kado kidogo yakionyesha umakini. Meza yake ina vitabu, karatasi na rangi mbali mbali na vifaa vingine vya kuandikia.

Mtoto mdogo mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu kwa furaha na kuelekeza mkono wake mmoja mbele. Amevalia shati jeupe na kaptura za samawati na anaonekana kuwa shuleni. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine waliokusanyika na kuzungumza na kuonekana wakionyesha mazingira ya shule yenye urafiki na moja. Mandhari ya nyuma ni hafifu ikitilia mkazo uso wa mtoto anaye tabasamu.

Mwanamke anaonekana akishika bango kubwa la elimu lenye maneno Irabu au Vowels , na picha za ishara za mikono za herufi: a,e,i,o,u. Mtoto mdogo aliyevaa sweta nyekundu amesimama mbele ya bango akimwangalia mwanamke. Nyuma yake kuna ubao mweusi wenye maandishi ya Kiswahili na meza ya samawati inaonekana upande wa kushoto. Mazingira yanaonyesha darasa au kituo cha kujifunzia, labda kinachohusiana na lugha ya ishara.

Mwalimu ana mwanafunzi mdogo, wamekaa pamoja wakitazama skrini ya kompyuta kibao kwa shauku. Mwalimu anatabasamu usoni mwake akimwelekeza mwanafunzi kitu fulani kwenye kifaa. Mwanafunzi akiwa ameshika kidevu chake anaonekana kuzingatia sana kile anachokiona. Nyuma yao kuna ubao mweusi wenye michoro ya ramani kuashiria kuwa wako darasani. Wanatumia teknolojia kujifunza katika mazingira tulivu.

Mkono unaonekana ukisoma ukurasa ulioandikwa kwa herufi za braille . Vidole vinapitishwa polepole juu ya nukta zilizoinuka zikishikilia herufi. Kitabu hicho kimefungwa na kuongeza urahisi wa matumizi. Huu ni mwonyesho wa jinsi watu wasioona wanavyosoma yakisisitiza umuhimu wa upatikanaji wa taarifa kwa njia mbalimbali.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu za kahawia amesimama mbele ya ukuta mweupe. Amevalia fulana ya rangi ya zambarau nyepesi na suruali. Mkono wake wa kushoto umeinua akiwa ameinua vidole viwili na mkono wake wa kulia umeshushwa chini. Anaangalia moja kwa moja kwenye kamera huku akifanya ishara ya kuongea.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme ndani ya maktaba. Amejipanga karibu na rafu iliyojaa vitabu vingi na anasoma kwa makini kitabu alichokishika mikononi mwake. Vioo vyake vinateleza kidogo upuani mwake. Kuna mwanga mwingi unaoingia ndani kupitia madirisha, ukiangazia chumba hicho cha kisasa. Mazingira yanahimiza ujifunzaji na utulivu.

Mwanaume mzima amekaa upande wa kushoto wa picha akiongea na wanafunzi wawili wadogo waliokaa mbele yake. Anaelekeza kidole chake akisisitiza jambo flani huku vitabu vikiwa wazi mezani. Wanafunzi wote wawili wamevaa nguo za kijani kibichi na vifaa vya kusikilizia masikioni. Mwanafunzi wa karibu anatazama mbele yake huku yule wa pili akimwangalia mwalimu. Chumba kinaonekana kuwa darasa chenye makabati ya mbao nyuma.

Kijana mdogo mwenye nywele fupi za kahawia ameketi kwenye kiti maalum akicheza na mchezo wa kuchezea wenye waya chenye rangi mbalimbali na shanga. Anavaa sweta ya samawati yenye mistari myeupe na tabasamu pana usoni mwake. Mikono yake miwili inashikilia mchezo huo huku akijaribu kuteleza shanga kwenye waya. Nyuma yake kuna rafu za mbao zilizojaa vinyago vingi vyenye rangi tofauti na vitabu zikionyesha mazingira ya chumba cha kuchezea au shule ya watoto.

Msichana mdogo amekaa mezani akichora kwa penseli yenye rangi ya machungwa. Macho yake yamejikita kwenye karatasi iliyo mbele yake akionyesha umakini mkubwa kwenye kazi yake Sanaa. Karibu naye kuna chombo kilichojaa penseli mbalimbali na vitu vingine vya kuchezea. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha nyuma yake ukiangazia chombo hicho. Anaonekana kufurahia shughuli yake ubunifu.

Mwalimu anafundisha msichana mdogo kusoma breli. Mwalimu ana miwani na amevaa shati jeupe akimsaidia msichana huyo kwa upole. Mikono yao imewekwa juu ya kitabu cha breli kilichofunguka, ikionyesha mchakato wa kujifunza. Msichana mdogo amevaa fulana ya rangi ya waridi na anaonekana akijitahidi kujifunza, macho yake yakiwa yamefungwa akijikita kwenye kugusa maandishi. Nyuma yao kuna ubao mweupe mkubwa ukiashiria mazingira ya darasani.

Wavulana wawili wanatabasamu huku wakicheza ala za muziki. Mmmoja anapiga gita huku mwingine akishika kifaa cha kupiga muziki anapozungumza. Kuna ala mbalimbali za muziki mbele yao. Upande wa kulia kuna kiti cha magurudumu cheusi kinachoonyesha kwamba mmoja wa wavulana anaweza kuwa na mahitaji maalum.

Watoto wawili wana shida ya ulemavu wa kipofu, wamevalia sare ya blue , wameketi karibu na meza ya mbao. Wanaangalia kitabu kilicho wazi, wakiwa wameeka mikono yao juu yake. Mtoto mwingine aliye amevalia sare pia ya samawati, amesimama nyuma yao. Ukuta wa chumba uko na rangi ya kahawia, na sakafu inaonekana ya udongo. Mazingira yanaonekana ya kujifunza na yenye utulivu.

Mwanafunzi mdogo wa kike ameketi kwenye dawati darasani, akiwa ameinua mkono wake juu. Mbali, yanaonekana madawati mengine ya shule na viti vyote. Anaelekeza macho yake mbele kwa umakini. Juu ya dawati lake kuna kalamu za rangi pamoja na daftari la kuchorea. Nyuma yake, mwanafunzi mwingine pia ameuinua mkono. Darasa linaonekana safi, likiwa na bango lenye ujumbe wa dunia na vitabu vingine nyuma

Mwanamke na mwanaume wamekaa kwenye dawati katika maktaba yenye vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu ndefu. Mwanamke amevaa koti jeusi na shati lenye milia na ana miwani maridadi. Anatazama mwanaume huyo akitabasamu kwa upole. Mwanaume amevaa shati la rangi ya dhahabu na miwani mzito. Mbele yao kuna kompyuta na vitabu vilivyofunguliwa. Wanaonekana wakiwa katika mazungumzo ya kitaaluma au ya kirafiki.

Msichana mdogo mwenye nywele nyekundu anakaa karibu na mwanamke, wakijifunza pamoja. Msichana huyo ana t-shati yenye mistari ya njano na buluu, huku mwanamke huyo akiwa amevaa sweta ya buluu. Mikono ya msichana imeonekana ikicheza na vitu vidogo vilivyo mezani. Mwanamke anamtazama msichana kwa tabasamu, akionyesha uhusiano mzuri. Sanduku la plastiki la zambarau limeonekana pia mezani. Hii inaonyesha shughuli ya kujifunza au mwingiliano wa elimu.

Darasani, kundi la watoto wanakaa kwenye madawati ya mbao wakimtazama mwalimu wao. Watoto wamevaa nguo za kawaida na baadhi yao wanaonekana kuchoka wengine wakiwa makini. Kitabu cha manjano chenye picha kinatambulika mbele ya dawati la mwanafunzi mmoja kikionyesha mwanafunzi mmoja mwenye miwani. Kuta za darasa zina rangi ya kijani na manjano zikifanya mazingira yawe ya kupendeza.

Huyu ni mwanafunzi akiwa ameketi darasani anaonekana kutoka upande wa nyuma kifaa cha kusaidia kimevaliwa nyuma ya sikio lake katika sehemu ya nyuma kuna mtu mzima asiyewazi vizuri labda mwalimu ambaye ameketi kwenye dawati sehemu ya mbele ya mwanafunzi inaonekana kua kimefunikwa na samawati mandhari yote yanaonekana kama darasa.

Mvulana mwenye ulemavu amekaa kwenye kiti cha magurudumu kando ya barabara, huku akiwa ametabasamu kwa furaha. Amevaa fulana ya kijivu yenye mistari na na mikanda ya rangi ya jiwivu aliyoshikilia kwa mikono yake. Kiti chake cha magurudumu kimekuwa sehemu yake ya maisha. Pembeni yake, yupo msichana mwenye nywele ndefu za kufura — huenda ndiye anayemsaidia. Ameketi karibu naye, akimuonyesha kitu kidogo kama kitabu. Mkono mmoja unamshikilia, na mwingine unamnyooshea kitu. Uso wao unaonekana umejaa furaha ya pamoja. Kuna uhusiano wa karibu na mshikamano unaoonekana kati yao

Mtoto mdogo amevaa jezi ya rangi ya zambarau na bluu akiwa ameketi kwenye meza mbao. Anashikilia viapende vya plastiki vya rangi kama nyekundu, nyeupe na manjano. Nyuma kuna ukuta wa rangi ya kijani na maua ya rangi nyekundu. Meza ina vifaa vingine vya rangi mbalimbali. Mazingira yanaonekana ya darasa na mtoto anaonekana kufurahia kazi yake.

Mwanamke ameketi chini, akisogeza kitabu chake mbele ya watoto watatu wadogo. Mtoto mmoja mdogo ameketi pembeni, akisoma kitabu cha hadithi. Watoto wengine wawili wamekaa karibu naye kwa makini. Mashine ndogo za kuchezea na matofali ya rangi mbalimbali yameenea, wakicheza. Mahali hapa ni salama, na mandhari ni ya furaha na elimu.

Mwanamke na msichana mdogo wanashirikiana kucheza vifaa vya kuchezea vya mbao vilivyo na rangi tofauti. Mwanamke amevaa fulana ya kahawia iliyokolea akionekana akimsaidia msichana huyo ambaye amevalia nguo ya rangi ya kahawia yenye madoa meupe. Msichana anaonekana akiangalia kwa umakini vifaa vya kuchezea huku mdomo wake ukiwa wazi akionyesha udadisi na umakini.

Mama na kijana wanatabasamu wakishiriki furaha. Mama anamkumbatia kijana huyo kwa upendo wote wakiwa karibu na meza. Kwenye meza kuna kitabu chenye mchoro wa rangi . Mazingira ya nyuma yanaonyesha chumba chenye kitanda kilichopangwa vizuri na mandhari ya jumla ni ya joto na yenye furaha. Inaonekana kama wanafurahia muda wao pamoja wakijenga uhusiano imara na upendo. Mtoto huyu naonekana kuwa na ulemavu.

Mwanamke na kijana mdogo wamekaa kwenye meza ya mbao wakiangalia kompyuta ndogo kwa makini. Mwanamke amevaa kilemba cha kijani kibichi na shati la maua mekundu akionekana akimsaidia mtoto huyu. Kijana amevaa shati la milia ya samawati na nyeupe huku akioneka kushangaa na kufurahishwa na anachokiona kwenye skrini. Mkono wake pamoja umeshikilia kitabu kama biskiti.

Ndani ya darasa lenye wataalamu wa elimu, wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati ya mbao wakizingatia masomo yao. Katikati ya picha mvulana mmoja anatazama juu huku wengine wakiwa wamejikita kwenye vitabu na madaftari yao. Mmoja wa wanafunzi amevaa sare za shule zikiwemo mashati ya samawati na kijivu. Mwalimu mmoja amevaa koti jeupe, anasimama mbele ya darasa akiongoza somo.

Hii ni dondoo la karibu la vidole vya mtu vikiteleza juu ya karatasi yenye maandishi ya braille .Vidole vimejikita kwenye vijibonge vidogo vilivyoinuka vikisoma maandishi hayo. Karatasi inaonekana kuwa nyeupe na kivuli kidogo kinaonekana chini ya vidole. Hali ya mwanga inatoka upande wa juu kushoto ikiangazia maandishi.

Mazingira yanaonyesha watoto watatu waliokusanyika kwa upendo karibu na kitabu cha ibada. Katikati yupo mtoto mwenye tabasamu, amevaa fulana ya samawati yenye vitufe. Kushoto kwake kuna mtoto mwenye ngozi ya weusi na nywele zilizofumwa, amevaa shati la samawati

Mwalimu anashirikiana kikamilifu na watoto wawili. Kila mmoja amevaa glasi na vifaa vya kusaidia kuskia, mwalimu akiwa na tabasamu pana na kipaza sauti kidogo kichwani. Anaonyesha kichwa chake kielekea watoto au akionyesha kwa umbali. Watoto hao mmoja akiwa amevaa fulana nyekundu na mwingine fulana ya samawati amejikita katika shughuli wanayoifanya wakishika vitu vidogo mikononi mwao.

Watu watano wamekusanyika karibu na meza ndogo ambapo wanacheza mchezo wa kuweka vipande vya rangi. Watoto wawili kati yao wamekaa kwenye viti vya magurudumu huku wengine wanawake wazima wakiwa wamekaa kwenye viti vya kawaida. Wote wanaonekana kushiriki kikamilifu katika shughuli hiyo. Mandhari ya nyuma ionekana kama ukuta wa kijani kibichi labda darasani au kituo cha matibabu.

Mwalimu anayefunza anaonekana akiingiliana kwa karibu darasani labda wakifanya kazi ya sanaa au shughuli nyingine ya ubunifu. Mwalimu akiwa amesimama anatabasamu kwa kamera huku mwanafunzi akiwa amekaa akionyesha tabasamu la furaha. Penseli za rangi na vifaa vingine vya sanaa vimewekwa mezani kuashiria mazingira ya kujifunza yanayounga mkono. Nje ya dirisha ni miti ya kijani inayoonekana ikiongeza hisia ya utulivu kwenye chumba. Hali nzima inaonyesha uhusiano mzuri wa kujifunza.

Mwanaume na mwanamke anafanya kazi pamoja katika duka la kahawa ,mwanamke amevaa aproni ya rangi ya kahawia na mwanamume amevaa fulana ya rangi ya machungwa na aproni nyeusi ,mwanaume ambaye anakaa mlemavu anajaza kikombe cha kahawa huku mwanamke akimwangalia kwa uangalifu labda akimfundisha, nyuma yao kuna rafu zilizojaa kwamba ina chupa na mashini ya kutengeneza kahawa wanaonekana kuwa na uhusiano mzuri kazini.

Mwalimu mwanamke amevaa rinda la rangi machungwa lililopambwa kwa minyoya midogo. Anasimama mbele ya kikundi cha watoto darasani, wanaokuza vidole vitatu vya mkono wake wa kulia akionyesha kitu fulani kwa umakini. Mtoto mmoja mvulana naye ameshikilia mikono yake juu akimuiga mwalimu wake wa ishara ya vidole vitatu. Watoto wengine wameketi nyuma wakifuatilia kwa umakani

Mtoto mdogo mwenye umri wa kama miaka minne hadi sita anaonekana amevaa koti la buluu na kijani ya kofia nyeusi. Amevaa vipokea sauti vyeusi na anatazama juu kwa umakini. Macho yake yanaonekana kuwa makubwa na yenye udadisi. Labda anasikiliza muziki au hadithi. Nyuma yake kuna televisheni yenye skrini ya buluu na rafu za vitabu zikionyesha kuwa katika mazingira ya nyumbani.

Mtoto mdogo mwenye umri wa miaka tano hadi la saba anatabasamu pana na anang'aa kwa furaha. Ameketi kitandani, amevaa shati la buluu na kaptura ya buluu. Karibu naye kuna miguu bandia inayo ashiria kuwa ana ulemavu wa miguu. Kwenye sakafu, kuna migonjwa miwili inayo msaidia kutembea. Chumba kina kitanda vingi, vingine vilivyopangwa, labda ni hospitali au makazi. Mtoto anaonekana mwenye matumaini licha ya changamoto zake.

Msichana mdogo ameketi darasani akiwa amevaa barakoa ya bluu na shati la bluu akizungumza na mtu mzima asionekane kikamilifu anayekaa mbele yake. Msichana anaonekana akitumia lugha ya ishara akiweka mikono yake mbele yake. Kwenye dawati lao kuna daftari wazi, penseli na kipochi cha penseli chenye milia meusi na nyeupe. Nyuma yao wanafunzi wengine wameketi kwenye madawati meupe na chumba hiki kinaonekana kuwa safi na chenye mpangilio mzuri.

Msichana mdogo mwenye miwani na nywele zilizofungwa pande mbili anakaa darasani akitabasamu kwa furaha. Amevaa shati la machungwa na ana kalamu mkononi wake, akiwa tayari kujifunza. Mwalimu wake amekaa karibu naye akitabasamu pia na kuonyesha urafiki mkubwa. Nyuma yao kuna ubao mweusi na wanafunzi wengine wanaonekana kujishughulisha na masomo yao. Mwangaza wa kutosha unaangazia darasa lote na kuunda mazingira ya kujifunza yenye furaha na kukamilika. Hali hii inaonyesha uhusiano mzuri kati ya mwalimu na mwanafunzi.

Mwanamke mmoja mwenye miwani na tabasamu la upole anakulisha mtoto mdogo akisoma maandishi ya vipofu. Mwanamke huyo amevaa sweta ya kijivu na shati jekundu na mikono yake imeshika kitabu wazi ikimwongoza mtoto, mtoto mwenye nywele ndefu zilizopinda na amevaa shati lenye miraba miekundu na buluu anafunga macho yake akionyesha umakini kamili na kupapasa maandishi.

Mwalimu na mwanafunzi wameketi darasani wakiwasiliana kwa karibu. Mwalimu mwanamke mwenye nywele nyeusi amevaa koti nyeupe akiangalia mwanafunzi wake Kwa karibu akishika kalamu. Mwanafunzi mvulana naye anaonekana wa shule ya kimsingi amekaa kwenye kiti cha magurudumu akimwangalia mwalimu wake na tabasamu hafifu. Kitabu kiko wazi mbele yao kwenye dawati na penseli za rangi zinapatikana karibu.

Mwalimu mwanamke ana tabasamu laupole akiongea na mwanafunzi wake ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mwanafunzi anaonekana akishikilia penseli yake ya kijani, akifanya kazi kwenye daftari. Mwalimu ana nywele nyeusi zilizosokotwa na amevaa shati la rangi ya khaki. Chumbani mna ramani ya dunia ukutani pamoja na bango la manjano. Wanaonekana wakiwa darasani wakifanya shughuli za kujifunza.

Wanawake wanajenga kibanda cha chandege. Kijana mdogo mwenye ulemavu amevaa miwani ya usalama na hafanyi kazi na mashine, huku mwanamume mkubwa akishikilia kibanda imara akiwa na miwani ya usalama. Wanawake wengine wamesimama wakifanya kazi za ufundi.

Mwanamke anaonekana akitumia kompyuta, akiwa amevaa vipokea sauti vyeupe shingoni mwake. Anaonekana akitabasamu kidogo huko akishughulikia kibodi maalum za breli. Skrini ya kompyuta inaonekana mbele yake. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia saidizi kwa watu wenye ulemavu wa kuona. Mandhari ya nyuma inaonyesha viti vya rangi ya kijani na mazingira ya ndani. Labda maktaba au kituo cha rasilimali.

Watu watatu wakiwa wamekaa karibu na meza. Mwanamume mmoja katikati amevaa kipaza sauti cheupe, shati la samawati, na anaelekeza kidole chake juu. Mwanamke mmoja upande wa kushoto amevalia fulana nyeupe na miwani ya sawati akionekana akicheka au akitegemeza kwa furaha. Upande wa kulia mwanaume mwingine amevalia shati nyeupe na miwani ya kahawia ikionyesha mshangao au kufurahishwa. Inaonekana ni mazingira ya shughuli za kijamii au ya kujifunza, labda maktaba au chumba ya mkutano. Wote wanaonekana kuwa na walemavu wa akili.

Mwanamke na mvulana mdogo amekaa kwenye meza ya mbao. Mwanamuke huyo mwenye nywele nyeusi zlizo nyooka amevalia shatili yenye mistari samawati na nyeupe. Anamtazama mvulana huyo kwa tabasamu ndogo usoni mwake. Mvulana huyo mwenye nywele fupi zilizo sokota amevaa shati la rangi ya chungwa na nyeupe yenye mistari mikono yake ipo juu ya kitabu kikubwa kilicho wazi na anaoneakana akisoma kwa kutumia breli.

Mtoto mdogo mwenye anaonekana akiwa mlemavu, amevaa fulana nyekundu na tishati nyeupe. Anaonekana akifurahia kucheza piano. Tabasamu kubwa linaenea usoni mwake, na mdomo wake umefunguka akionyesha furaha tele anapogusa funguo za piano. Mikono yake midogo imeekwa kwenye funguo nyeusi na nyeupe.

Kikundi cha vijana sita wakiwemo wasichana wanne na wavulana wawili, wameketi wakizunguka meza wakishirikiana katika kujifunza. Mmoja wa wasichana mwenye nywele ndefu anashika kitabu chenye jalada la samawati na anasoma kwa sauti huku wengine wakisikiliza kwa makini. Msichana mwingine mwenye ulemavu ameketi katikati akionekana kushiriki kikamilifu katika mazungumzo. Kila mwanafuzi ana kitabu chake mwenyewe na anaonekana kujihusisha na masomo.